Hii ni ofisi ya serikali na ofisi hii ya huduma. Watu wanaweza kuja hapa ili waweze kupata usidizi wa vitu vingi hapa.

Hapa ni ofisini mwa serikali. Watu wanaonekana wakiwa wamepanga laini ili waweze kufikiwa kwenye laini. Huku juu kunao matelevisheni ambavyo vinatumiwa humu.

Hii ni ofisi ya serekali. Ofisi hii inaonekana kuwa ni ya huduma . Watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi. Pia tarakilishi zinatumika hapa hili kurahisisha kazi.

Hapa kuna watu ambao wanaoonekana wakiwa wamevalia nguo za kujani, pia wanaonekana wakiwa wanashangilia, wako na vitu ambavyo wanatumia kuunda mziki, pia kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amebeba kitu ya nyekundu katika mkono wake, huu ni tarunbete ya kupiliza ili kuleta sauti tamu.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amevalia suti na tai. Kwenye mkono wake wa kulia anaonekana akiwa amebeba biblia, ina maana kuwa mtu huyu anaapa kwa kupewa kazi ya serikali. Pia hapa wanatumia microphone kuongea. Huko nyuma kunao bendera za nchi yetu ambazo zimewekwa nyuma yake.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. watu hawa wanaonekana kuwa kuna jambo ambalo wamekuja ili waweze kushuhudia. Watu hawa wameketi kwenye chumba ambalo kinaonekana kuwa ni ghorofa. Kunao watu ambao wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zinazofanana. Watu hawa wanaonekana kuwa ni watu wenye kundi moja ambao wamekuja kujiunga nao.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamekuja kujisajili hapa. Kunao watu ambao wanafanya kazi kwenye ofisi za huduma. Hii inaonekana kuwa ni wakati ambapo humu nchini kulikuwa na kupeana nambari za huduma namba. Pia watu wanaonekana wakiwa wametembea na karatasi zao za kujisajili hapa. Wanapanga laini ili waweze kuwa na utaratibu wa kazi.

Hapa kuna mkusanyiko ya watu. Watu hawa wanaonekana wakiwa kwenye uwanja wa mchezo. Pia uwanja huu ni wa serikali. Wengi hawa wanaonekana wamevalia shati nyekundu. Hii inaonekana kuwa watu hawa ni wa kundi moja. Tena kunao watu wameketi na wengine wanaonekana wakitembea.

Hapa ni michezoni. Na watu wamekuja hapa kwa wingi ili waweze kushuhudia mchezo huu. Pia wamekuja ili waweze kushangilia timu ambayo wanaisapoti na kuwatia nguvu wachezaji. Wachezaji pia wanaonekana wanacheza vizuri.

Hapa kunao watu ambao wanaoonekana wakiwa kwenye barabara. Watu hao pia kunao mmoja ambaye anabeba karatasi imeandikwa Raila Kalonzo 2017. Hii ina maana kuwa watu hao wako kwenye harakati ya siasa.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu, wengi wao wanaonekana wakiwa wamevalia kofia, yenye imeandikwa tuko pamoja, hii ni chama ambayo ilkuwa inaitwa jubilee wakati wa mwaka wa elfu ishirini kumi na tatu, hapa mbeleni kunaonekana mama ambaye anaonekana akiwa amevalia shanga ya bendera ya nchi yetu kwenye mkono wake, pia anaonekana akipeana maelezo.

Hapa kuna watu ambao wamekusanyika. Hapa kwenye uwanja kunaonekana watu ambao wamevalia shati ambayo imeandikwa Bandari FC. Pia kuna mama ambaye anaonekana akiwa amebeba skafu yake ambayo pia imeandikwa Bandari FC. Hii inaonekana kuwa huyu mama anasimamia michezo.

Hapa ni ofisi ambayo unaweza kukuja hapa ili uweze kujipataia pasipoti, hii ni ofisi ambayo pia ni ya serikali, hapa nje kunao naibu wa rais kithure kindiki na wenzake ambao wametembelea ofisi hii.

Hapa ni ofisi ya serikali na humu ni pahali ambapo id za watu zinawekwa hapa, ziko kwa wingi sana. Watu ambao wamejisajili kwa kupata id wanaweza kukuja hapa na kujipatia id yao.

Hapa ni taoni, taoni humu unaonekana kuwa na mijengo mengi sana. Tena hapa kwenye barabara, kuna mifereji ambayo imechimbiwa hapo. Mfereji huu unaonekana kuwa ina maji mengi ambayo yamekusanyika hapa. Pia huko kando kuna watu wa bodaboda ambao wamesimama kando kuwategea wateja wao.

Hapa ni michezoni na humu kunaonekana kuwa, kunao wachezaji ambao wamevalia sare zinazofanana, wanaonekana kuwa ni wa timu moja, huko kando kando kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wameketi ili waweze kuja kushuhudia michezo haya, pia wanaweza kuwatia nguvu wachezaji ili waweze kushida na kupata tuzo.

Hapa kunao mkusanyiko wa watu . Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia sare zinazofanana . Wengi wao wanaonekana wameshangilia . Ina maaana kuwa watu hawa wako kwenye harakati ya siasa .

Hapa kunao mkusanyiko wa watu. Pia watu ambao wanasaidiana hapa ni watu wa huduma. Watu hawa wanaonekana wakiwa na utaratibu mzuri wa kupanga laini ili waweze kufikiwa na kusaidika.

Hii ni ofisi ya serikali, ofisi hii ni ya huduma, watu ambao wanfanya kazi huku wanaonekana kuwa wamevalia sare zinazofanana, tena huku juu kwenye ofisi hii ina mapambo mengi. Watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana kutumia tarakilishi ili kurahisisha kazi.

Hapa kuna wachezaji wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kucheza, nguo hizi zimeandikwa Bandari FC ina maana kuwa wao ni wachezaji wa futiboli, wanaonekana kuwa na furaha.

Hapa kunao watu ambao wanaonekana wakiwa kwa maandamano. Pia kuna mmoja ambaye amebeba karatasi ambayo imeandikwa Raila Kalonzo. Watu hawa wanaonekana wakiwa kwenye harakati ya siasa.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za color inayofanana. Tena kwenye nguo ambazo wamevalia ina jina Tusker . Pia watu hawa wanaonekana wakishangilia. Hii inaonekana kuwa kunao mchezo hapa na watu hawa wamekuja ili kushangilia timu yao.

Hapa ni mkusanyiko wa wachezaji. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wamevalia nguo ambazo zimeandikwa jina KDF. Pia nguo hizi zao zina nambari tofauti tofauti. Mtu ambaye anafaa kuwa kwenye goli anaonekana akiwa amevalia sare tofauti. Pia huko nyuma kuna basi ambayo ilikuwa inatumiwa na wachezaji hawa.

Hii ni karatasi ambayo inaonyesha kuwa umelipia ushuru humu nchini. Karatasi hiyo unaweza ukaipata kwenye ofisi za huduma, ofisi yeyote ya huduma ambayo iko humu nchini unaweza pata karatasi hii.

Hapa ni mchezoni pia hapa inaonekana kuwa kuna watu ambao wanashiriki mchezo wa kuruka, hapa mbeleni kuna mtu ambaye anaonekana akiwa ameshikilia kwenye mchezo huu na amemaliza mchezo wake, pia kuna koji yao ambao wameketi hapa kando kando na wachesaji ambao wanasubiri hili kubikiwa.

Hii ni ofisi ya serekali ofisi hii inaonekana kuwa ina watu wanafanya kazi hapa. Hapa kuna aliyekuwa naibu wa rais Rigathe Gachagua ametembelea hapa ili aweze kushuhudia mambo yanayoendelea kwenye ofisi hii ya serekali. Pia hapa kuna mtu anayeonekana akimwelelezea naibu wa rais mambo haoa.

Hapa ni ofisi ya serekali, ofisi hii inaonekana kuwa ni ya huduma. Hapa kuna watu wawili ambao wamekuja ili waweze kusaidiwa hapa. Watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana wakifanya kila jambo kusaidia watu hawa, pia watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia sare zao za kazi. Pia wanatumia tarakilishi ili waweze kurahisisha kazi yao humu ofisini.

Hapa ni town . Town humu kunaonekana kuwa kuna mfereji ambayo inachimbwa na kifaru hapa. Pia mfereji huu inaonekana kuwa imechimbuliwa kiasi. Pia kuna uchafu mwingi hapa kwenye pahali ambapo imechimbuliwa. Tena kuna maji ambayo imejitokeza hapa.

Huyu ni jaji mkuu Martha Koome. Anaonekana akiwa amevalia sare za kazi. Pia hapa kwenye meza kuna spika ambayo inatumia kuongea. Kwa mkono wake wa kulia anaonekana akiwa amebeba bibilia na ameinua juu. Hii inaonekana kuwa anahaba kwa kufanya kwa kujakuliwa kuwa jaji mkuu wa nchi yetu.

Hii ni ofisi ya serikali, ofisi hii ni ya huduma, pia hapa imeandikwa kuwa ni sehemu ya Postapay .Kuna watu wawili ambao wanasimama hapa kando, mmoja anafanya kazi hapa na mwingine amekuja kusaidiwa hapa. Pia watu ambao wanafanya kazi hapa, wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi.

Hapa ni ofisini. Humu ofisini kuna watu watatu. Kunao watu ambao wanafanya kazi hapa na kuna mmoja ambaye anaonekana akiwa amekuja hapa ili kupata usaidizi. Hapa juu kuna camera ambayo inaeegeshwa kulingana na yule mama ambaye anaketi huko kando. Pia hapa kunao tarakilishi ambazo zinatumika hapa.

Hii ni ofisi ya serikali. Ofisi hii inatumiwa kuenda kujipatia paspoti wakati unataka kusafiri nchi za ng'ambo. Hapa kuna mtu ambaye anaonekana amekuja kupata usaidizi hapa. Tena kuna mtu anafanya kazi hapa huko ndani, anaonekana akitumia tarakilishi ili kurahisisha kazi yake.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Pia hapa kunaonekana jaji ambaye alishastaafu David Maraga. Anaonekana akiwa amevalia sare za uchaji. Tena kuna jaji ambaye ni mwanamke, pia amevalia sare. Hapa pia kuna rais wetu aliyestaafu Uhuru Kenyatta na mkewe Margaret Kenyatta.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wameketi chini pia wamekusanyika. Kuna wawili ambao wamevaa kofia ambayo inatengenezwa kwa kutumia nyasi. Pia kuna mmoja ambaye anaonekana akiwaongelesha wengine na amevalia bendera ya Kenya. Wenzake wanaonekana wakiwa wanashangilia huku akiongea. Hii inaonekana kuwa ni harakati za siasa.

Hapa ni michezo. Wachezaji wamevalia nguo zinazofanana kulingana na timu yao, uko kando kando kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamekuja kusanyika hapa ili waweze kusherekea timu yao na kuwatia nguvu wachezaji.

Hapa kuna watu wawili, watu hawa wanonekana wakisalimiana, pia kunao mtu ambaye anaonekana akiwa amevalia nguo za kucheza. Nguo hii imeandikwa jina KDF.Mtu huyu ambaye anaonekana akiwa amevalia suti, anamzawadi mchezaji huyu, labda yeye ameshinda na ndo maana anapewa zawadi.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu . Watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha sana. Kunao majaji wengi ambao. Wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi. Hapa mbeleni kunao rais wa nchi yetu , Wiliam Samoei Ruto. Anaonekana akihapa kufanyia kazi nchi yetu baada ya kupewa kiti cha urais. Kando yake kuna mke wake.

Hapa ni mkusanyiko wa watu, watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia sare ambazo zimeandikwa jina la nchi yetu Kenya wamekusanyika kwa wingi. Ina maana watu hawa wako kwenye harakati ya kufanya siasa.

Hii ni ofisi ya serikari. Hii pia ni ofisi ya huduma. Watu ambao wamekuja kusaidika hapa wanaonekana wakiwa wameketi chini wakisubiri wafikiwe kwenye laini. Pia kunao ambao wamefikiwa na wanaonekana wakipata usaidizi.

Hapa ni tauni. pia kunao magari ambazo zimeegezwa hapa nje. Magari haya yanaonekana kuwa ni ya rangi tofauti. Pia kuna watu ambao wameketi huko chini. Kunao mtu mwenye yuko huku hapa mbele. Anaonekana akibeba karatasi zake kwenye mkono. Pia kwenye mkono mwingine anaonekana akiwa ameshikilia pasipoti yake.

Hii ni ofisi ya serikali. Ofisi hii inaonekana kuwa ni ya huduma. Kunao watu ambao wanaonekana wakiwa wameketi kwa viti na kungojea kufikiwa kwa laini. Pia kuna watu ambao wanaonekana wakifanya kazi hapa. Wanaonekana wakitumia tarakilishi ili waweze kurahisisha kazi yao huku. Watu ambao wamefikiwa wanaonekana wakisimama wakisubiri kuhudumiwa.

Hapa ni pahali ambapo takataka inatupiliwa huko kwenye town. Takataka haya yanaonekana yakiwa yamesambaa kila mahali sehemu hii. Kuna rangi nyingi ambazo ziko hapa. Hapa pana uchafu. Hii inaweza ikaleta maradhi mengi kama kipindupindu na typhoid. Kwa hivyo serikali inafaa kuona mambo kama haya.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Wengi wao wanaonekana wakiwa wamevalia suti. Pia kuna hao majaji ambao wanaonekana wakiwa wamevali sare zao za kazi. Hapa pia kunaonekana watu wakiwa wamewekewa maua zinazofanana wenye nguo zao. Wanaonekana wanamsikiliza mtu ambaye anaongea hapa mbele.

Hapa ni mchezoni, na huu ni mchezo ambao huchezwa sanasana na kike, wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kucheza wakiwa kwenye timu tofauti, huko kando kuna watu ambao wamekuja ili waweze kushuhudia mchezo huu na kiwatia nguvu wachezaji hawa ili waweze kushinda na kupata tuzo.

Hapa ni watu ambao wamekusanyika. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zinazofanana wengi wao. Wanaonekana kuwa wako kwenye maandamano. Kunao watu ambao wamebeba karatasi ambayo imeandikwa court annex mediation . Labda kuna jambo ambayo halijaeleweka hapa.

Huu ni mkusanyiko wa wachezaji wachezaji hawa wanaonekana wakiwa wamevalia sare zinazofanana pia mtu ambaye anasimamia goli anaonekana akiwa amevalia sare tofauti. Nguo hizi za kucheza ina nambari tofauti tofauti kulingana na wachezaji pia wamevalia viatu vya kucheza.

Hapa ni ofisi ya serikali. Ofisi hii inaonekana kuwa ni ya huduma. Watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana wakiwa wamevalia sare zao za kazi. Tena kunao matarakilishi ambazo wanazitumia ili waweze kusaidia wananchi. Kunao watu ambao wameketi ili waweze kufikiwa kwenye laini.

Hapa kunao wachezaji wa mpira, wanaonekana kusherehekea kikombe cha ushidi, moja wao anaonekana akishika mpira, pia wote wamevalia shanga ambayo ya bendera ya nchi yetu kenya

Hapa ni mchezoni. Pia hapa kunaonekana kuwa watu hawa wamevalia sare zinazofanana kulingana na timu yao. Mmoja wao ambaye ni goalkeeper amevaa sare tofauti ili aweze kujulikana. Wanaonekana kuwa na furaha sana. Labda wameweza kupata ushindi baada ya kucheza. Tena huko kuna mashabiki ambao wamekuja kushuhudia mchezo huu.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Hapa mbeleni kunao jaji mkuu, Martha Koome na rais wa nchi yetu, William Samoei Ruto. Pia hapa kando kunao mlinzi ambaye anaonekana akiwa amevalia sare za kiuaskari. Amekuja hapa ili kulinda usalama. Watu wengi wanaonekana wakimfwata rais nyuma yake. Pia huku nyuma kunao mapolisi wengi sana.

Hapa kunayo mkusanyiko la watu. Watu hao wanaonekana wakiwa wamepanga laini. Pia kunao watu ambao wanatumia tarakilishi ili kurahisisha kazi huku. watu hawa wanaoneka wakitembea na karatasi zao.

Hapa ni michezoni kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kucheza. Pia hapa kando kuna kochi ambao wanasapoti timu yao tena kuna mtu ambaye ameshiriki kwa kuruka na kumaliza kuruka kwake. Tena huko nyuma anaonekana mtu ambaye yupo tayari pia naye kushiriki kuruka mchezo huu.

Hii ni ofisi ya serikali na ofisi hii ni ya huduma. Kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wameketi wakisubiri kufikiwa kwenye laini. Pia kuna viti ambavyo unapofikiwa kwa laini, unaweza ukaenda kuketi huko wakati unahudumiwa. Tarakilishi ipo kwenye kila meza ili iweze kurahisisha kazi kwa watu ambao wanafanya kazi hapa.

Hapa kuna majaji ambao wamekusanyika hapa. majaji hawa wanaonekana wakiwa wamevalia sare zao za kazi. pia kua watu ambao wanaonekana wakiwa wamevalia sutu hapa. majaji hawa wanaonekana wakiapa ili waweze kupewa kazi hapa

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Kunao watu ambao wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zinazofanana; ina maana kuwa watu hawa wako kwenye kundi moja. Wengi wao wanaonekana wameinua miguu yao juu. Inaonekana kuwa kuna jambo ambalo wanalisherehekea. Pia kunao ambao wanachukua picha hapa. Hii inaonekana kuwa watu hawa wako kwenye harakati ya siasa.

Hapa kuna mikoni miwili ambayo yanasalimiana. Tena hapa chini imeandikwa jina Tuko Pamoja. Hii ni harakati ya siasa. Ilikuwa inatumiwa wakati wa Uhuru na Ruto. Hii ilikuwa ni chama ambayo ilikuwa inasimamiwa na ilikuwa inaitwa jina Jubilee. Ilikuwa inasimamiwa na kina Uhuru na Ruto.

Hii ni ofisi ya huduma. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamekuja ili wapate usaindizi. Pia watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi.

Hapa ni wachezaji wa kike wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zinazofanana kulingana na timu yao, wanaonekana wakijishauri jinsi watakapocheza wanapoingia kwa uwanja.

Hapa ni michezoni, kunao watu ambao wanaonekana wakicheza mpira. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia sare tofauti kulingana na timu yao. Pia huko kando kando kunao watu ambao wamekuja ili waweze kushabikia timu zao na kuwatia nguvu wachezaji ili waweze kushinda.

Huyu ni rais aliyestaafu ,Uhuru Kenyatta, anaonekana kuwa amevalia suti ambazo zinahitajika kuvaliwa kwenye serikali, huku nyuma kuna mlinzi wake ambaye anamlinda kila wakati , pale kando yake ni watu ambao anafanya kazi na wao huku kwenye serikali yake ili nchi yetu iweze kuwa na maendeleo.

Hapa ni wachezaji. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wamevalia nguo zinazofanana. Pia mchezaji ambaye anakaa huko kwa goli anaonekana akiwa amevalia nguo tofauti. Hapa ni uwanjani. Pia huko kando kando kuna watu ambao wamekuja ili waweze kusherehekea wachezaji hawa.

Hii ni karatasi ambayo inatumiwa na watu ambao wametaka kusafiri kwenye humu nchini kuenda nchi za ngambo. Hapo jini pia kunao pija ambaye anatumia paspoti hii kusafiri pia imeandikwa jina ya nchi yetu ili unapofika huko unajulikana kuwa ni nchi gani.

Hapa ni mkusanyiko wa watu. Wengi wao wamevalia sare za bluu, pia kuna watu ambao wanaonekana kupepea bendera ambazo zimeandikwa Bandari fans . Hii inaonekana kuwa ni ushirikiano wa mchezo. Wanaonekana kuwa na furaha, labda wamepata ushindi kwenye timu yao.

Hapa kunao mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia bendera ya nchi yetu. Hii ina maana kuwa hawa watu wako kwa harakati ya kisiasa.

Hapa kunao watu ambao wanaonekana na karatasi kwenye mikono yao. Kina mama hao wanaonekana wakiwa wanapanga laini ili waweze kufikiwa. Hii inaonekana kuwa ni ule wakati ambapo watu walikuwa wanapewa nambari za huduma. Kina mama hao wamejitokeza ili waweze kujisajili na kupata nambari hiyo ya huduma na wawe kwenye ndani ya serikali.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu, watu hawa wanaonekana wakiwa wanasherehekea pia kunao ambao wanaonekana wakiwa wamebeba tarumbeta, watu hawa wanaonekana pia wakiwa wamevalia zare ambazo zinafanana na bendera yetu ya kenya, pia kuna watu ambao wanaonekana wakipepea bendera ya nchi yetu kenya, wanaonekana wakiwa kwenye harakati ya siasa.

Hapa kunao watu ambao wanasalimiana. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia suit . Huko nyuma wanaonekana majaji wawili ambao wamevalia sare za color nyekundu pia makofia za judge . Huko nyuma kunao mapolisi ambao wamekuja ili waweze kulinda usalama hapa.

Hapa ni michezoni . Kunao wachezaji wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zinazofanana. Kunao wawili wanaonekana wakiwa wameshikana. Wenzake wanaonekana wakiwa na furaha . Huko kando Kuna mashabiki ambao hili waweze kushambikia timu Yao na kuwatia nguvu wachezaji hili waweze kushinda na kupata tuzo.

Hapa ni michezoni. Michezoni humu kunaonekana watu ambao wanamenyana wanacheza mpira wa footboli . Watu wamevalia sare yao kulingana na timu yao. Wanaonekana wakiwa na nguvu sana kila mtu anatarajia timu yake kushinda, kwa hivo wanafaa kutia bidii ili waweze kushinda.

Huyu ni Raila Odinga anaonekana akiwa amefinyilia vidole vyake kwenye mashine ili iweze kujulikana kuwa ni yeye. Hapa pia kuna kamera ambazo zinatumiwa wakati wanasiasa wanasajiliwa hapa pia kunayo tarakilishi ambazo zinatumiwa hapa ili kuweza kurahisisha kazi.

Hapa ni ofisi ya serikali na kunao watu ambao wamekuja hapa ili waweze kumsikiza Raila Odinga. Anaonekana akiwa wamemulikwa kwa kamera akiongea.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu, watu hao wanaonekana wakiwa na furaha sana, pia kunao watu ambao wamevalia kofia ambayo imetengenezwa na nyasi, pia kunao watu ambao wanaoonekana wakiwa wamevalia firimbi kwenye shingo zao, hapa kuna mama ambaye anaonekana akiwa amevalia bendera ya nchi yetu, na anaonekana akiongea na watu hawa, pia akishangilia.

Hii ni ofisi ya huduma. Kuna ofisini kunaonekana kuwa kuna watu ambao wanafanya kazi hapa na kuna mama ambaye anaonekana akimwonyesha kijana huyu jinsi ya kujaza kitu ambacho anaijaza. Pi

Hapa ni ofisi ya serikali. Hii inaonekana kuwa ni ofisi ya huduma. Kuna mtu ambaye anafanya kazi hapa. Anaonekana akiwa amevalia sare za kazi. Kunao watu ambao wamevalia sare za kijani. Kuna mtu ambaye anaonekana akishikilia ID yake. Ina maana kuwa huyu mtu amesaidika vizuri.

Hii ni ofisi ya serikali. Ofisi hii ni ya huduma. Hapa nje kunao jina Huduma Kenya limeandikwa huko juu. Tena kuna watu ambao wako hapa nje, ni kama wamekuja kusaidiwa hapa. Pia kuna askari ambaye anaonekana akiwa amevalia sare za kazi. Yuko hapa ili kulinda usalama ofisini humu.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia suti. Pia hapa unaonekana rais aliyestaafu Uhuru Kenyetta akimsalimu mwenzake hapa. Pia huko nyuma kunao mlinzi wake ambaye amevalia sare za polisi. Pia kuna watu ambao wanatembea na wao.

Hapa ni michezo. Tena hapa ni uwanja ambapo unafanyiwa michezo sana sana. Watu ambao wako hapa wanaonekana kuwa wamevalia sare tofauti tofauti kulingana na timu yao. Pia huko nyuma kunaonekana watu ambao wamekuja kushiriki, kushiriki na kuwashabikia wachezaji ili wapate ushindi.

Hapa kuna watu ambao wamekuzanyika tena hapa mbeleni kuna rais watu wa nchi yetu William samoe ruto, watu wanaokana kuwa na furaha huku wakisalimu kwenye mekoni, wengi wao wamefalia za rangi nyekundu inaonyesha kuwa watu hawa ni wa kundi moja ama wamsapoti rais.

Hapa ni ofisi za huduma. Ofisi hizi ni za serikali. Husaidia watu kupata mahitaji ambazo zinatoka kwa serikali. Watu hao wanakuja kupata usaidizi huku. Pia watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana kutumia tarakilishi, ili waweze kurahisisha kazi huku kwenye ofisi hizi.

Hapa ni mkusanyiko wa watu watu hawa wanaonekana kuwa wamevalia nguo zinazofanana hapa mbeleni kuna watu ambao wameshikilia bendera ya nchi yetu kenya. Tena huko nyuma kuna karatasi ambayo imechorwa mtu ambaye anakimbia hapa kuna mama mmoja ambaye amebeba maua kwenye mkono wake wanaonekana kushangilia.

Hapa ni ofisi ya serikali. Ofisi hii ni ya huduma. Unaonekana kuwa watu wamekuja kupata usaidizi hapa. Kuna watu wanne ambao wameketi chini kumsikiza mtu ambaye anafanya kazi huku kwenye ofisi akiongea na hawa watu wameketi kumtega sikio. Tena kuna watu ambao wanasubiri kufikiwa kwa laini.

Hapa ni pahali ambapo kifaru inafanya kazi , kifaru hii inaonekana kung'oa vitu huku chini ,tena hapa kando kuna vitu ambavyo vimeundwa kwa kutumia simiti. Hizi hutumiwa sana sana kwa majengo tena kwenye vyoo na barabarani ili maji yaweze kupita vizuri.

Hapa ni kina mama ambao wanonekana wakiwa wamekusanyika. Kina mama hawa wanaonekana wakiwa wamevalia shati ya kala nyeupe, tena wengine wamevalia enye rangi ya kijani. Wanaonekana wakiwa wanaongeleshana. Hawa ni kama kuna kitu ambao walikuwa wanaongelelea.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia sare zinazofanana. Tena wanaonekana wakishangilia. Kunao ambao wanaonekana wakipuliza virimbi. Hii inaonekana kuwa ni michezo. Hao wote wamekuja kushangilia timu ambayo wanaisupporti ili kuwatia nguvu na ili waweze kushinda.

Huu ni mjengo wa gorofa. Mchengo huu unaonekana kuwa tangi imewekwa huko juu. Tena kuna ngazi ambayo unaweza kupanda kwa ili uweze ukafikia mahali ambapo tangi imewekwa. Tena hapa jini kunao kisima ambayo imechimbwa na ikawekwa simiti huku jini.

Hapa ni ofisi ya huduma. Ofisi hii ni ya serikali. Watu ambao wanafanya kazi hapa ,wanaonekana kuwa wamevalia sare ambazo ni za kazi. Pia huku watu wanaonekana kupanga laini ili waweze kupatiwa usaidizi. Pia watu huku wanatumua tarakilishi ili kurahisisha kazi.

Hapa ni ofisi ya serikali. Watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana kuwa wamevalia koti ya rangi ya kijani. Pia wengine wanaonekana kuwa wamevalia barakoa. Hii husaidia kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Corona. Pia watu hawa wanaonekana kuwa na karatasi za kuziandika.